Mazao ya shambani, yaliyoko kwenye kibanda. Mazao yametandikwa kana kwamba yanauzwa. Mazao yakiwemo mikungu miwili ya ndizi, ndizi mbichi, viazi tamu na vitunguu.

Mwanamume aliyevalia suti nyeusi kwa shati leupe aonekana kushika gari lililo na rangi nyeusi. Amesimama kando ya gari lenyewe licha ya kuwa upande wa nje.

Wanaume wawili waliosimama kando ya gari jeupe, mmoja amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi na mwingine aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi . Mwingine ana koti la rangi nyeusi anaonekana kuweka gari mafuta.

Magari matano yaliyoegeshwa kwenye eneo la kuegeshwa magari. Magari matatu yaliyo ya rangi nyeusi na mawili ya rangi nyeupe yanaonekana tu kwa upande wake wa nyuma pekee.

Vidole vinaonekana kushika pesa. Pesa zenyewe zikiwa ni noti tatu. Noti ya kwanza ikiwa ni shilingi elfu moja, noti ya pili ikiwa ni shilingi mia tano na noti nyingine ikiwa ni ya shilingi mia moja, pesa zenyewe zikiwa ni shilingi ama ni pesa za Jamhuri ya Kenya.

Mikono miwili. Kuna mkono unaopeana pesa, na kuna mkono unaonekana kupokea pesa zenyewe. Pesa zenyewe ikiwa ni noti za shilingi elfu moja, pesa taslimu ya Kenya.

Mandhari ya sokoni , kwenye soko kunaonekana wafanyibiashara wengi waliotandika bidhaa zao chini kwenye sakafu bidhaa zenyewe wanazoziuza ni kama limau, maembe, machungwa, viazi na mandizi.

Mandhari ya sokoni, soko ndogo, kuna matunda na mboga. Matunda yaliyoko ni maembe, maembe ya aina mbalimbali, ndizi, ndizi mbichi na mbivu, viazi, karoti na tangawizi.

Mikono inaonekana kushika pesa. Pesa zenyewe zikiwa ni noti, noti nne, noti mbili zikiwa za shilingi hamsini hamsini noti moja ikiwa shilingi mia moja na noti ingine ikiwa ni shilingi mia mbili. Noti zenyewe zikiwa ni za Jamhuri ya Kenya.

Pesa ya noti ya shilingi elfu moja, pesa yenyewe ni ni pesa ya Jamhuri ya Kenya. Kwenye pesa yenyewe kumechorwa mzee, Mzee Jomo Kenyatta, raisi wa kwanza wa Jumuiya ya Kenya.

Soko ndogo, kwenye soko lenyewe ni aina aina mbalimbali ya matunda na vyakula. Vyakula ikiwa ni viazi tamu, matunda yakiwa ni parachichi, ndizi, mbivu, zarai ya njano, maembe na machungwa.